Wanaoshiriki wanaonekana kuwa wamefurahia wakiinua mikono. Wamevalia kofia na shati zinazofanana. Kadhaa wamekaa chini, kuna waliovaa suti kando yao wameinua mikono juu. Wengine wamevalia suti na tai nyekundu.

Wahudumu wananchi wamekalia viti vya kungojea katika huduma center ili kushuhudiwa. Wamebeba bahasha na karatasi zao, kuna mmoja aliyezubaa anaangalia mzee aliye mbele yake na amevalia shati nyeupe na viti waliokalia ni nyeusi na kuna kioo kuonyesha wahudumu wanahudumiwa ndani ya jumba hilo.

Wananchi wanashuhudiwa na wahudumu wa Kenya wamevalia reflector kuonyesha kuwa wamekuja kutengeneza vitambulisho vyao vya wakenya, wanaeka mikono katika chombo hicho cha nyekundu. Kuna ambaye aliyeeka begi yake juu ya meza, kuna waislamu waliovaa buibui, kuna waliosimama na kuna walio kando hapo kungojwa kuhudumiwa.

Jaji wakuu wa Kenya wamesimama mbele ya bodi ya ofisi of the chief justice judiciary nation . Wamesimama na wamevalia koti. Kuna wanawake wawili kuna mmoja ambaye haonekani full na mwingine amevalia tai nyekundu, mwingine amevalia tai nyeusi na nyeupe.

Wachezaji wa basketi ambao wamevalia shati zao za Kenya, imeandikwa nambari tofauti, 13, 15 , mmoja ameinama alama yake haionekani na mwingine amesimama kando yake, amebeba mpira mbili kuonyesha kuwa wameshinda, kuna aliyechorwa alama ya tattoo kwa mkono wake na kuna mtu aliye na kitambaa nyeupe juu ya kichwa yake.

Wachezaji wawili wanacheza mchezo wa rugby . Wanakimbia wakikimbizana. Mmoja ameeka magoti chini kuonyesha kuwa ametegwa na anangangania mpira . Wengine wamo nyuma yao na wanaoshabiki wamekaa chini kuwaangalia na mwingine amevaa kofia .Chuma moja imewatenganisha na uwanja wa wachezaji.

Watu wa betika na sportpesa wanacheza mpira katika uwanja moja, wanaowashabikia wamekaa chini kando ya uwanja, uwanja huo ni wa kijani na hakuna mawe. Kuna mpira moja ndani ya uwanja, mchezaji wa betika amevalia socks nyeupe na wa sportpesa amevalia socks za kijani na viatu nyeusi.

Chumba cha Huduma Centre . Inaonyesha kuwa jinsi Huduma Centre inavyopangwa. Kuna pale pameandikwa 'Information Desk' pale pakuingilia. Kuna pale pameandikwa 'Huduma', 'Huduma Kenya'. Kuna chati zingine zilizo juu ya meza ya 'Information Desk' na kuna mbao zingine inaonyesha kuwa kuna tengenezo.

Wananchi wamekalia viti kuonyesha kuwa wanaona kitu fulani katika uwanja. Ni washabiki katika timu fulani, mmoja amekaa amesh, ako na simu mkono, wamefunga saa wawili. Mmoja amevalia shati nyekundu na amevaa miwani. Wengine wamesimama kando kando, mmoja ako na mandevu mwingine mmoja ameshika kiuno. Wengine wako juu kando ya mabati.

Wahudumu wanahudumia wananchi. Wamekaa pamoja na wamevalia nguo zinazofanana na wamevalia maski kuzuia kuambukizwa na vilenge vingine. Kuna waliosimama nyuma yao wanaangaliana. Mahali pameandikwa kushuhudia vitu fulani. Aliyebeba bahasha anashuhudiwa na kuna aliyetumikiwa na vidonge vyao vya vitambulisho vya Kenya.

Wachezaji tofauti wavulana wamevalia kinyasa na wamevalia shati zimeandikwa Kenya .Mmoja ameasndikiwa jina Ken mwingine Kenya kuna mashabiki waliokaa nyuma yao hawaonekani vizuri.

Kuna wachezaji uwanjani, uwanja wa kukimbia, kuna wanaowashabikia. Wote wamevalia nguo nyekundu, wengine wamevalia nguo za kijani, wengine nguo nyeupe. Uwanja ni mkubwa, uwanja ni wa kijani. Kuna referee ndani ya uwanja, wengi wao wamevalia kofia.

Mashabiki wa Kenya wanaonekana kuwa wamefurahia, wamevalia nguo nyekundu na nyeusi wa Harambee star , wamevalia kofia wengi, kuna waliobeba bendera ya Kenya na wamevalia kofia ya Kenya. Kuna wanaonekana nyuma kuinua mikono juu kuonyesha kuwa wamefurahi na wengine kuangalia wanaocheza uwanjani.

Wasichana wa Gor Mahia Tunzo wanatembea wakiongea. Mmoja amevaa nguo nyeupe, watatu wamevaa nguo nyeupe, mmoja amevaa nguo ya kijani na wamesonga mwinginne amechanua nywele. Mmoja amebeba simu, mmoja anaongea akiinua mkono juu. Kuna mbaba aliyenyuma na ako skafu kwenye shingo.

Cheti cha The Judiciary Republic of Kenya, alama ya Republic of Kenya imechorwa hapo kuonyesha simba wawili, imeandikwa State of the Judiciary and Administration of Justice. Picha ya kuonyesha kuwa ni Judiciary Court of Kenya na alama ya cheti Judiciary Court of Kenya na Republic of Kenya inaonekana.

Pahali pa kuwahudumia wahudumu panaonekana panafanana na hudua center identity card pameandikwa pahali pa HELB na pahali pa SHA mhudumu anaenda pahali anahitajika kuhudumiwa wahudumu wamekaa chini wamevalia nguo zinazofanana.

Katika kuwahudumia wakenya, kuna wanaowahudumia wametumia kompyuta moja wanajaribu kutafuta jinsi ya kuwahudumia, na wahudumu waliosimama wamevalia nguo zinazofanana na koti na rangi nyeupe iliyo juu ya utawa, wahudumu wengi wamevalia koti na kuna kamera zinazowashika picha.

Wachezaji wanaonekana kuwa na furaha, wamebeba trophy kuonyesha kuwa wameshinda. Kuna mpira ulioshikiliwa na mchezaji mmoja chini yao. Wamevalia kebo za kuonyesha kuwa ni washindi na wanafurahia kuinua mikono juu na trophy yenyewe imeinuliwa juu kuonyesha kuwa ni washabiki wakubwa Kenya.

Huduma Kenya ambapo mhudumu mmoja amekaa chini kuna computer nyeusi juu ya meza amevalia mask na amevalia shati nyeupe imeandikwa police clearance certificate na alama kumi na tano Kuna mhudumu mmoja aliyekaa kando yake na Kuna kitu iliyo mbele ya meza ambayo computer Iko juu yake

Picha na alama ya kuonyesha Jubilee mbele pamoja , nyuma imeekwa rangi nyeusi , na katika neno la Jubilee mbele pamoja yenye rangi nyekundu na kuna alama ya ndege na inayo kula miti hapo juu ya rangi nyekundu.

Waheshimiwa wamesimama katika bodi moja ambayo imeandikwa ODM. Kunaonyesha picha ya mheshimiwa anayeitwa Raila anayejaribu kuongea na amevalia kofia. Mmoja anakaa Muislamu na amevalia kofia za Waislamu amevalia suti. Mmoja jaketi na ameshika mask kwa mkono.

Mheshimiwa anaonekana kuongea. Mheshimiwa mwenyewe ni mwanamke amevaa miiwani na nywele yake ni nyeusi. Nyuma yake kuna pale pameandikwa " Justice ". Nyuma yake kuna logo ya Republic of Kenya . Amevalia nguo na anaonyeshwa nusu yake. Haijaonyeshwa akiwa amesimama mwili yote. Kuna mikrofoni anayotumia kuongea na amepanua mdomo.

Wakenya, Jaji Mkuu wa Kenya, amekaa katika viti fulani. Kuna meza, stuli zilizo na maji juu yake. Kuna panel iliyo nyuma yake. Kuna pale pameandikwa launch of local courts . Kuna bendera ya local courts hapo kando. Inaonyesha kuwa wanaagizwa fulani na kitu fulani. Kuna Jaji Mkuu wa Kenya amevalia nguo nyeusi na mwingine amevalia kitenge, mwingine amevalia suti.

Picha za wahudumu za ID za Wakenya za kitambulisho za Kenya, zimefungwa katika bandi moja kuonyesha mhudumu anatoka katika sehemu tofauti. Ziko zimewekwa katika boxi na kalamu na chupa nyeupe. Meza ya kidhurungi na kalamu iko na kamba katika karatasi moja.

Rais wa Kenya anaonekana kuwapunga mikono waliosimama katika judiciary court of law wamevalia vitu nyekundu au nyeusi na wanamwangalia na kumpungia mikono, kuna waliokaa kando yake wamevalia miwani na wanamwangalia wamevalia suti.

Vitambulisho vya Republic of Kenya , kuonyesha Republic of Kenya, Jamhuri ya Kenya. Republic D Kenya imeandikwa katika French. Pahali pa color ya mhudumu huyo ni black. Kuna pahali pameandikwa autistic kuonyesha kuwa ana ulemavu huo na kuna pahali pamewekwa rangi nyeusi kuonyesha kuwa ametolewa maagizo yaliyo kando ya hizo vitu.

Picha inayoashiria tuko pamoja. Kuna mikono iliyoonyesha alama ya tuko pamoja kushikana, iliyo na alama nyekundu na alama ya kichungwa imeandikwa Tuko Pamoja na nyuma ni nyeusi na mikono ya binadamu iliyoonyesha alama ya tuko pamoja.

Wachezaji wanacheza katika uwanja mmojawamevalia nguo tofauti, mpira kuna mpira mmoja, wanaowashabikia wamekaa huko nyuma hawaonekani vizuri lakini ni wengi kuna referree mmoja aliyo kando ya uwanja akijaribu kuhakikisha tendo hili la mchezo.

Wachezaji wamo uwanjani washabiki wako katika uwanja. Kuna washabiki waliokaa katika viti vyao vya kushabikia huko juu. Imeandikwa stadium fulani ambayo haionekani, amevalia kofia na ameinua mkono akionyesha lawa fulani na wako na vitamba vya Kenya na kofia.

Wanaonekana kuwa wamefurahia, wamevalia shati nyekundu iliyo na rangi nyeusi. Wanashabikia. Mwingine amebeba simu ni kama anarekodi kitu. Mwingine amevalia kofia. Wengine wamevaa miwani na kuna waliokaa chini. Imeandikwa Kenya Rugby . Ni kama kulikuwa na mchezo wa rugby katika uwanja huo.

Waheshimiwa wakuu Uhuru Kenyatta na Jaji mwenzake wanatembea kando, inaonekana kuwa kutoka judiciary court ama wametoka pahali kuzungumzia swala fulani, security wako kando yao, kuna mmoja aliye nyuma ya chuma, na nyumba yenyewe ni nyeupe imepakwa rangi nyeupe na chuma zenyewe ni nyeusi. Wamevalia suti na tai.

Wanaonekana kuwa wanatumia kompyuta za Huduma Center . Mmoja amesimama kando pale kuonyesha kuwa anatumia kamera kuwapiga picha wanaojaribu kutumia kompyuta. Mmoja amevalia scarf , mwingine amevalia suti na tai. Aliyekaa chini ni mwanamke ambaye amevalia tai na ameshika mashine ilekutumia.

Wahudumu kama wanaongea kuhusu jambo fulani, na wananchi wamesimama kando hapo, na hapo ni huduma centre Kenya, ambapo wamevalia suti na wanasikilizana jinsi ya kuendelesha juhudi zao, mlango imefunguliwa na dirisha zimefunguliwa zote.

Wananchi wawili, mmoja ni anayehudumia mwananchi mmoja. Anamuonyesha jinsi ya kuweka alama yake ya mkono kwenye karatasi hilo ili aweze kupatiwa kitambulisho chake cha Kenya. Amevalia kofia nyekundu na shati nyekundu iliyo na alama nyeusi na nyeupe. Naye mhudumu amevalia nguo za kuhudumu za Huduma Center , amevalia glove .

Jaji wakuu wa Kenya wanaonekana kuwa wamesoma hapo ili kupiga picha na waheshimiwa wengine kadhaa kando yao. Jaji amevalia nguo zao za kijani na kofia yao moja, na mimea iliyo katika kando ya pahali waliposimama. Mimea ya chapakazi zingine zimemea vizuri na kuna pahali pako na tenti ya kijani nyuma yao. Wamevalia kofia za kijaji.

Mheshimiwa wa Kenya anaonekana kuwa ameinua mkono juu kuonyesha kuwa anasherehekea tendo fulani, Raila amekaa kando yake, mwingine amesimama hapo kando yake amevalia shati ya Kenya na wako na viti vyao vyekundu, na wanaoshabikia nyuma wamevalia miwani na wengine wamekaa wamevalia kofia nyeusi.

Picha ya Judiciary Human Resource Policies and Procedure Manual . Kuna nyumba inayoonyesha picha ya Judiciary , korti iliyo Kenya. Kuna alama ya Kenya hapo juu. Kuna alama ya Judiciary Court hapo juu na nyumba ya Judiciary Court iko na rangi ya kijivu.

Mlango iliyofungwa inaonyesha dustbin ya Kenpoly ya udhurungi. Mlango inaonekana kuwa imefungwa. Kuna taa iliyowashwa na inaonyesha alama kati ya mlango hiyo. Kuna chini simiti iliyo chapaka sana.

Wachezaji wamebeba vikombe juu juuu wamevalia shati nyeupe kuonyesha kuwa wameshiinda. Wamevalia long'i zao za kuchezea na wengine wamepanua mdomo kuonyesha wamefurahia wamebeba trophy na kuna ukuta waliokando waliposimama.

Wananchi katika ofisi ya Huduma centre kuna wale wamesimama wengine wakitumia computer ili kutengenezea watu mahitaji yao kama vile birth certificate , na wengine na wengine wamekaa, na wengine wamesimama wamevalia nguo nyeupe, kuna pahali pameandikwa Huduma centre , inaonyeshana hapo ni Huduma centre , mlango weneye nyekndu na wengine wamevalia scarf ya nyekundu na wengine ni waisilamu.

Maji imejaa mtaroni moja, kuna mchanga iliyojaribu kutolewa katika mtaro huo kuonyesha ya kuwa kuna kazi inaendelea lakini maji machafu imejaa katika mtaro huo. Kuna pikipiki iliyosimama kando ya barabara, na mimea ya miti iliyo katika jiji fulani na imewekwa ukuta wa mawe na kuna seng'enge juu yake. Kuna watu wanaotembea barabarani.

Picha za ID za wananchi inaonyesha kuwa zimewekwa juu ya meza. Wahudumu hawajaendea ID zao, kitambulisho chao cha Kenya zimepangwa kulingana na pahali au sehemu mtu anapotokea kuonyesha udhaifu.

Picha inayoonyesha The Judiciary Dialogue Day, Your Voice Matters, Let's Make A Difference Together . Picha hilo limechorwa watu wawili, mmoja mwanamke na mmoja mvulana kuonyesha engagement with wananchi. Tarehe imeandikwa Friday, January 31st, 2025 kutoka saa tano na pahali pa kuhudhuria imeandikwa all court stations countrywide .

Watu wanaonekana kama kuwa wana furaha na wamebeba vitambulisho fulani kuonyesha kuwa wamepatiwa. Walio inje wamevaliwa miwani. Mwingine amevaliwa koti na amesimama kando kando ili kupigwa picha. Kuna mmoja aliyevaa tai ya kijivu na wawili wamevaa tai nyekundu.

Wahudumu wa KDF Gor Mahia wamebeba vitu katika kichwa yao, wamevalia kofia ya KDF kuonyesha kulikuwa na mchezo wa Gor Mahia iliyoendelea hapo, mashabiki wamekaa chini, wachezaji ni kama wako uwanjani sababu uwanja hujaonyeshwa, kuna viti nyekundu, mwengine amevalia shuka juu ya shingo yake.

Mchezaji akiwa uwanjani peke yake, anaonekana kuwa kuanguka katika mchanga na amechota mchanga na mchanga yameonekana kuwa katika pahali pakubwa. Wanaowashabikia kuna mtu aliyekaa hapo waliokaa, wachache ndiyo waliokaa. Viti za washabiki ziko bure, kuna viti nyekundu, kuna viti nyeusi na alama imetenganisha.

Wahudini wa sportpesa wanasherehekea kuwa sportpesa imeshinda. Washabiki wengine wamekaa chini, waliovalia nguo za bluu na wengine nguo za jivu na viti vyao viko bure. Kuna wengine wanaongea kando ya hapo, kuna chuma ambayo mtu mmoja amepanda na kushikilia. Kuna waliovaa skafu katika kichwa zao kuonyesha kuwa wamefurahi.

Huduma Kenya pahali pa kuhudumia wakenya kuna viti vilivyo wazi pahali wakenya wakikuja wanakalia. Wahudumu wa Huduma Centre wamekaa chini na laptop zao na kompyuta wanazotumia kusaidia wakenya .Kuna balloon zilizopulizwa huko juu. Kuna pahali pameandikwa efficient government na rangi nyekundu.

Wahudumu wanatumikiwa katika pahali pa kutumikia watu na inakuwa kama huduma centre inafanana hivo, kuna counter 3 kuna counter 4 kuna counter 5 , na waliokaa chini wanangoja kuitwa, na walio simama nyuma kuna viti vya chuma vinavyotumika ili kuendeleza ushirikiano.

Wahudumu wamekaa hapo wakisaidia waliokuja kufanya maudumu yao katika huduma centre . Na secretary mmoja anayesaidia mhudumu mmoja na mmoja aliyekaa kando yake. Kuna kompyuta tatu zilizo kwenye meza zinazofanya kazi kusaidia wananchi. Mwenye anasaidiwa amekaa katika kiti nyekundu.

Kituo kimeandikwa Department Of Immigration Services Passport Control Office .Na polisi huko nyuma amevalia mask na kofia cha polisi amevalia uniform ya polisi na kuna wale waliovaa kutoletwa kwenye hiyo department na kuna walio nyuma kando ya mlango ilikupata nafasi ya kupita na aliye bahasha na amevalia mask .

Wahudumu wa Kenya wa Huduma Centre wanaonekana kuwa wana sign vitu fulani, mwalimu mmoja anawaonyesha jinsi ya kuweka alama ya sahihi katika kitabu hicho, kuna waliokaa wanaweka sahihi, kuna aliyevaa shati nyeupe na mwingine amevaa tai na koti, moja amevaa tai na koti na amesimama na kuna microphone iliyojuu ya meza wanayoweka sahihi.

Wananchi wamesimama, kuna anyeandika na kalamu, na simu iliyojuu ya meza, kuna msichana aliyesimama mbele ya nyumba ya mabati, kuna waliokaa wakiandika na kuna rubber stamp iliyo juu ya meza kuonyesha kuwa kuna matumizi ya sheria za kutumia inayoendelea katika mabati ya nyumba hii.

Wahudumu wa Kenya, wahudumu wanasaidia Wakenya kupitia maagizo yao. Wanatumia kompyuta kuweka vitu vya Wakenya. Bahasha imo juu ya kompyuta hizo. Wahudumu wamevalia nguo zinazofanana maski na shati nyeupe iliyo na alama nyekundu katika kola. Wamekalia viti nyeusi na wanaohudumiwa wamesimama.

Waheshimiwa wa Kenya wanajaribu kuongea. Mmoja, bibi ya mheshimkiwa ameshikilia vitabu ambayo mheshimiwa ameweka mkono. Anatumia mikrofoni kuongea. Kuna jaji wakuu wa Kenya waliosimama kando yake wakiongea na wanachi waheshimiwa wengine walio nyuma yao pia wanaongea.

Mtu amevalia nguo ya buluu amekaa katika kiti, ni kama ako hudumua katika Huduma Center, amebeba karatasi zake za government na pahali ameweka sahihi na kumeandikwa one forty five na kuna alama ya Republic of Kenya , kuna mwingine aliyekaa mbele yake na amevalia jaketi nyeusi.

Mheshimiwa mkuu wa Kenya Ruto na bibi yake, wamesimama hapo, wameweka mikono katika kitabu ambayo bibi yake amebeba. Kuna jaji mkuu aliyesimama hapo kando kuna bendera kadhaa za judiciary na moja iliyohapo juu. Kuna meza moja ilyo na bendera hizo, kuna watu waliosimama hapo.

Jaji mmoja mkuu amebeba bibilia ni kama anahakikisha kuwa ame manager fulani. Amesimama katika pahali kuna mikrofoni moja na imeandikwa Republic of Kenya. Mdomo mmoja amesimama kando yake amevalia koti nyeusi na mwenyewe amevalia maski. Amesimama akishika mikono pamoja.

Mhudumu amesimama kwani kuna picha imeandikwa The judiciary, Nairobi International Trade Fair (NITF) kuonyesha picha ya binadamu, kuonyesha usaidizi jinsi wanavyosaidiwa, kuna mapolisi na wanafunzi wa shule pia kuna mtu anayetumia mikrofoni kwa picha kuonyesha jinsi wanavyoendeleza maagizo yao.

Wahudumu wa huduma centre wamesimama mbele ya huduma centre . Wamevalia longi nyeusi na shati nyeupe iliyo na mikono nyekundu. Nyuma ya nyumba hilo ya huduma centre imewekwa rangi nyeupe na kuna alama ya huduma centre hapo juu. Mimea ya ya kijani yamea hapo mingi.

Ofisi ya Kenya Huduma Center ya Kenya. Imeandikwa kuendeleza huduma bora katika dirisha fulani na imewekwa rangi nyekundu. Kuna askari waliosimama mbele ya mlango ili kutekeleza uamilifu na utiaji katika eneo hili, ili wanini wasiharibu. Na wananchi wanaotoka katika huduma center , kuna gari la polisi kando ya jumba hilo.

Waheshimiwa wanasalimiana huku mheshimiwa Uhuru akisalimia mheshimiwa mwengine aliyevalia koti nyeusi, na shati nyeupe na tai nyekundu na kuna askari nyuma yao wanaokaa inspekta wanaowachunga waheshimiwa hawa kuna mmoja aliye kando ya mheshimiwa mmoja wengine wamesimama kando kando wakivalia miwani.

Computer ziko katika meza laptop na mtu anayewahudumia kuna mahali pameandikwa DCI . Wabango wamepanga laini na kuna pahali wengine wanapanga laini katika mlango fulani. Kuonyesha kuwa kuna matumizi ya Kenya na huduma yanayoendeleza hapo. Na kuna waliobeba kalamu na karatasi zao za kuwekea sahihi.

Mashabiki wanaonekana kuwa wamefurahia na mzungu mmoja aliye mbele yake ameweka mikono yake kuonyesha kuwa anataka kupiga makofi. Amevalia kofia na miwani, kuna pahali kumeandikwa HSBF. Kuna wakenya wanasherehekea wamevalia kofia na miwani kuonyesha kuwa timu yao ya Harambee imeshinda.

Mwananchi mmoja mweusi amevalia vitu vya kucheza vimeandikwa kura kwa Moi, kura kwa Moi na mchoro wa kuku umeandikwa Kanu. Kuonyesha kuwa anaonyesha wananchi wenzake kupigia Moi kura. Amevalia vitu vyake kumshabikia.

Huduma center pale wa huduma Wakenya wanashuhudiwa vitu vyao pahali kwa kuhudumia Wakenya. Kuna viti mingi kadhaa pale. Mtu anaweza kuja na kukaa hapo kuhudumiwa. Aliyehudumiwa mbele amevaa kofia ya bibi na bibi nywege nyekundu na alama nyekundu zilizo katika ukuta. Kuna balloon zilizo kuizwa kuonyesha maidadidi wa pahali hapo.

Picha ya waheshimiwa kuonyesha kuwa kuna mtendo fulani unayoendelea hapa. Waheshimiwa, kuna rais wa chini ya Kenya aliyeitwa Raila, amekaa chini na anashuhudia live station fulani. Kuna kiti nyeusi mtu anaeza kalia hapo, kuna mmoja aliyeeka mkono mdomoni na walioshika tumbo na wengine wameshika mikono yao tumboni mwao.

Mheshimiwa mmoja anasalimiana na mchezaji mmoja. Ameshika shati iliyoandikwa R.SYLWANE KDF Ulinzi stars kuonyesha kuwa ameshinda na amezawadiwa shati hilo. Anaangali picha ,mhudumu mmoja amevalia suti na kuna pahali pameandikwa fc solders finest .

Huduma inaonekana kuwa ya kuhudumiwa, wamekalia viti vilivyopangwa katika kuhudumia. Kuna polisi mmoja. Kuna mmoja aliyebeba karatasi moja ya sola. Amevalia nguo za kilezo na dera. Waliovaa kofia na maski, waliovaa kitambaa na waliohudumiwa wamekaa mbele ya wahudumu wao.

Wahuduma wa Huduma C amevalia reflected za huduma namba imechorwa Kenya. Kuna wahudumu walio mbele ya viti hizo na kompyuta wanayotumia kuwasaidia wahudumu wao. Kuna waliosimama kando kando na hakuna bendera ya Kenya iliyo juu. Kuna walio simama na maski wamevalia.

Washabiki wamefurahia wamebeba zile vitu za kupuliza, kuna walioweka mkono kuonyesha kuwa wanaonyesha madharau. Wameeka mikono katika chuma nyekundu. Kuna mtoto aliyebebwa na babake hapo. Waliovaa kofia na wameinua mikono. Kuna aliyeshikilia maski na chupa mikononi mwake.

Kuna wanasiasa waliovalia nguo nyekundu, ni kama wanafanya siasa, na kuna wananchi waliokaa chini, mmoja akona miwani kuna mwingine amevalia kofia, kuna wengine wamekaa chini wakiangalia simu zao, wengine wakikaa kando ya chuma, na mwingine amebeba bendera akiongea na wananchi.

Watu wamekaa ni kama wanaosikiliza mkutano fulani. Kuna watu wengi wamevalia nguo za nyekundu, wengine wanacheka, kuna mmoja amevalia kama askari, mwingine amevalia kofia na wengine wamezumbaa wamekaa wakiangalia wenzao. Kuna mmoja amejishikilia.

Kuna wahudumu kadhaa wa umma tofauti kuna wahudumu wa NTSA ,NHF, Good Conduct . Mmoja wa good conduct amekaa chini amevalia mask nyeupe na amevalia nguo nyeusi . Wahudumu wengine wamevalia nguo za kiraia ya mitumba na kuna meza iliotandikwa na tenti moja kuna mhudumu mmoja amevalia mask

Kuna wachezaji wa timu tofauti mbili na kuna mpira uwanjani mpira moja. Wachezaji wanacheza na kuna wanaowashabikia kuna pahali kumeandikwa Kenya na Kenya premier league na uwanja wenyewe ni wa nyasi. Wachezaji wanacheza wengine wakilegea ni kama wanaenda kuanguka lakini ni mchezo wa kandanda.

Binadamu wanaume, wengi, kuna wasichana, kuna mzungu mmoja aliyebeba bendera ya kenya, na mwanamume mmoja na bendera ya Kenya na wamevalia kofia, kuna mmoja amevalia jacket kuna mmoja amevalia kofia ya kijivu, na wengine wamevalia sweta nyeusi.

Binadamu wanajaza fomu, kuna mama amebeba mtoto analala nyuma yake amevalia kofia, kuna mhudumu mmoja amekaa amevalia nyeusi, na mwingine amekaa kando yake wanaandika, kuna mmoja amebeba kalamu, kuna reams chini, kuna waliosimama nyuma wamezubaa, kuna mmoja akona ndevu mbaba, na nyuma kuna viti wamekalia, na kuna meza moja.